Mtu mmoja, labda daktari au nesi anaonekana akimhudumia mgonjwa, akionyesha utunzaji. Yawakilisha huduma za afya, utunzaji wa wagonjwa au teknolojia ya matibabu. Uwepo wa vifaa vya kisasa unasisitiza maendeleo katika sekta ya matibabu.

Daktari na wauguzi wamevaa mavazi ya upasuaji. Vifaa vya matibabu vimezunguka mgonjwa. Taa zenye nguvu zinaangazia eneo la upasuaji. Kuna hisia ya umakini na utulivu. Hali hii inaonyesha taaluma ya hali ya juu.

Kliniki ya simu inaonekana kuwa na ngazi za kupandia ndani. Ni ishara ya juhudi za serikali au mashirika yasiyo ya kiserikali kutoa huduma muhimu za afya hasa kwa akina mama na watoto.

Gari hili limeundwa kutoa huduma za matibabu, zinazohamishika ikiangazia saratani. Ina nembo za msaada wa afya, kama vile msalaba wa kijani. Ni ishara ya juhudi za kuboresha afya ya umma na kupambana na magonjwa.

Mwanamme anaonekana akijitahidi kusafisha meno yake vizuri, hii inawakilisha umuhimu wa usafi wa kinywa na meno, hali hii inaonyesha tabia ya kila siku, ya kujitunza vyema.

Kinywa kinafanyiwa usafi wa meno kwa kutumia mswaki maalum. Mswaki unaonekana ukisafisha kati ya meno ikionyesha umuhimu wa usafi wa kinywa. Meno yanaonekana safi na yenye afya yakionesha matokeo ya utunzaji sahihi.

Matumizi ya teknolojia katika huduma za afya ni muhimu. Hii inawakilisha uchunguzi wa afya ya meno. Hali ya hewa inaonekana tulivu ikionyesha mazingira ya kliniki. Mandhari ya nyuma yanaonyesha daktari wa meno au msaidizi wake.

Mazingira yanasimulia hadithi ya matibabu ya meno na wataalamu wake. Mgonjwa anaonekana akipokea huduma ya kitaalamu. Ni ishara ya umuhimu wa afya ya kinywa na huduma za meno.

Mwanamume huyu anafanyiwa uchunguzi wa meno. Meno ya juu na chini yanaonekana wazi yakionyesha pengo katikati. Hali hii inawakilisha uchunguzi wa meno au matibabu. Inaonyesha kazi inayofanywa na daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya kinywa.

Meno yanaonekana kuwa meupe na yenye afya yakionyesha usafi. Inaashiria umuhimu wa uchunguzi wa kawaida wa meno. Hii inawakilisha huduma za afya ya meno au utafiti wa meno.

Gari jeupe la msaada limesimama. Bendera nyekundu yenye msalaba inapea juu. Mizigo imepakiwa juu ya paa. Magurudumu yake yanaonekana imara. Watu wako ndani ya gari. Gari hili linatumika kwa shughuli za uokozi.

Wanaume wawili wanabadilishana cheti katika shindano la huduma ya kwanza huku shughuli zingine za huduma zikiendelea nyuma yao. Hii inawakilisha tukio la jamii au mashindano ya ujuzi.

Wahudumu watatu wa afya wamevalia sare nyekundu, wanaonekana kuwa makini sana na kazi yao. Vifaa vya matibabu vimeonekana vikiwa vimewekwa chini. Hali hii inaweza kuwa ya dharura ikihitaji usafiri wa haraka wa mgonjwa.

Gari hili la wagonjwa lina taa za dharura juu ya paa, zikionyesha kuwa ni gari ya dharura. Hii inawakilisha huduma za matibabu ya dharura. Limeengeshwa barabarani likiwa tayari kuadhimisha huduma hizo.

Vitu hivi ni muhimu kwa kuzuia kuenea kwa virusi na bakteria. Ni ishara ya hatua za tahadhari katika maisha ya kila siku. Yaweza kuwakilisha hatua za kujikinga na magonjwa au kudumisha usafi.

Muundo wa wodi unaonekana kuwa wa kisasa na wenye mpangilio. Inaweza kuashiria uwekezaji katika sekta ya afya nchini Kenya. Inawakilisha miundombinu muhimu ya huduma za afya muhimu kwa matibabu na utunzaji wa wagonjwa.

Kitanda hiki hutumika hospitalini au kliniki. Sehemu ya kichwa imeinuliwa. Kimetengenezwa kwa chuma chepesi na kimefunikwa na kitamba cheusi. Ngazi mbili ndogo za kupandia zimeonekana chini yake. Samani hizi ni muhimu kwa uchunguzi au matibabu ya wagonjwa.

Kifaa cha kupima shinikizo la damu, cha kidijitali, kiko na kamba ya mkono, iliyokunjwa nyuma yake. Skrini ya kifaa inaonyesha namba zikionyesha matokeo ya vipimo vya shinikizo la damu. Ya wakilisha afya, teknolojia ya matibabu au vifaa vya matibabu vya nyumbani.

Mkasi umewekwa juu ya bandeji ukionyesha vifaa vya huduma ya kwanza. Inaweza kuwa sehemu ya vifaa vya dharura. Vifaa hivi hutumika kwa madhumni ya kuponya majeraha madogo.

Ujumbe unaotolewa ni wa kutia moyo na kuhamasisha msaada. Inaonyesha juhudi za kuongeza uwelewa, kuhusu afya ya akili, na kupunguza unyanya paa. Chini ya maandishi, kuna picha ya mtu, anayeonekana kuwa na huzuni au mawazo.

Mfanyikazi wa afya anaonekana amechoka na kuinamisha kichwa akiwa ameshika mikono yake. Yaweza kuwakilisha changamoto zinazo wakabili wafanyikazi wa afya. Yaashiria kujitolea kwao katika kutoa huduma.

Ujumbe unahimiza watu kutafuta majibu kuhusu adhari za mkazo kwenye afya ya mwili. Bango linatangaza tukio la moja kwa moja likionyesha matumizi ya mitandaao ya kijamii katika uhamasishaji wa afya. Ni ishara ya umuhimu wa kuzingatia afya ya akili kama sehemu ya afya kwa ujumla.

Mazingira yanaonyesha shughuli za uhudumiaji wa afya zinazofanywa katika jamii. Mmoja wa wataalumu anaonekana akimchunguza mtoto kwa uangalifu. Inawakilisha huduma muhimu za afya kwa watoto husasan katika maeneo yanayohitaji msaada wa haraka.

Mtaalamu wa afya labda daktari au nesi anamshughulikia mtoto mchanga. Amevalia mavazi ya hospitali na kofia akionyesha mazingira ya matibabu. Yawakilisha huduma za afya, uzazi au utunzaji wa watoto wachanga.

Mazingira yanasimulia hadithi ya sayansi na matibabu, katika jitihada kuboresha afya. Usahihi na usafi wa vifaa unaonyesha umakini katika mchakato wa matibabu. Ni ishara ya maendeleo ya kisayansi na umuhimu wa afya ya jamii.

Watu kadhaa wanaonekana wakiosha mikono yao, kutoka kwenye bomba au kifaa cha kunawia mikono ,kuonyesha ushirikiano wa jamii. Kuna vyombo vya plastiki, labda ndoo au maji chini ,vikionyesha utaratibu wa usafi. Yaweza kuwakilisha usafi wa mikono, afya ya jamii au hatua za kuzuia magonjwa.

Mchezaji huyu amejishika na kulala upande mmoja, ishara kwamba ameumia akiwa mchezoni. Yaakilisha hatari zinazoweza kutokea katika michezo ya ushindani. Yaweza kufundisha kuhusu tahadhari na utunzaji wa afya wakati wa shughuli za michezo.

Mchezaji huyu ana sare ya michezo, anaonekana ameumia goti lake la kushoto na amejishika kwa mikono yote miwili huku akiwa amelala upande. Mpira mweupe na madoa meusi uko karibu naye, ukionyesha mchezo unaoendelea ni kandanda. Yawakilisha umuhimu wa huduma ya kwanza au uangalizi wa kimatibabu kwa wachezaji.

Kifaa hiki ni muhimu kwa ajili ya kujenga misuli ya miguu. Inatumika kuboresha afya na nguvu za kimwili. Uzito wa diski unaweza kuwekwa kwenye pau kuongeza ugumu. Mazingira ya nyuma yanaonyesha vifaa vingine vya mazoezi.

Mchezaji wa mpira wa miguu amelala chini uwanjani. Amevaa kazi ya rangi ya kijani na viatu vya kuchezea soka. Anaonekana akiwa ameumia akishika mguu wake. Mandhari ya nyuma yanaonyesha uwanja wa soka wenye nyasi. Hali hii inaweza kuwa wakati wa mchezo au mazoezi.